Kijana mmoja, ambaye analia, manake daktari wawili. Daktari mmoja akiwa ameshika kichwani lake, alafu kuna daktari mwingine, akiwa anampea chanjo kwa hiyo mkono. Analia kwasababu huenda, anaskia uchungu.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa koti yake nyekundu, akiwa amesimama mbele ya mali zake , akiwa anatumia meli hili kuhama akiwa katika ya maji haya.

Mwanaume huyu mzazi akiwa pale ameketi huenda ameenda pale hospitali ili apewe chanjo, pale kuna daktari ambaye ameinama akiwa anatoa sindano ili aweze kumpea chanjo huo.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa sare zake za kazi akiwa amesimama kando ya kitanda. Kitanda hili ambayo ametandika na leso yake nyekundu. Pale kando kuna meza ambao iko na blanketi.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa sare zake za kazi, na tena anvaa miwani yake, akiwa pale hospitali ameshika mtoto mdogo alafu amefunga mtoto huyo na leso yake nyekundu.

Daktari hawa wanawake, ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa katika chumba ya oparesheni , katikati ya kitanda kunaye mgonjwa ambaye anafanyiwa oparesheni mguu yake, huenda alikuwa na shida ya mguu.

Mwanamke mmoja ambaye ameketi pale kwa kiti kama ameshika karatasi lake kwenye paja lake , ameenda pale kupewa chanjo . Daktari ameinama akiwa anapea chanjo kutumia sindano kwa mkononi mwake . Pale tena kuna watu .

Hapa ni boksi mbili ambazo ndani kuna dawa, halafu pale kuna chupa kwa rangi yake nyekundu, halafu kuna maandishi. Hizi ni dawa ambazo huwa zinachukuliwa na mgonjwa wakati anapokuwa anasikia maumivu mwilini.

Vifaa tofauti tofauti za kitamaduni zikiwa zimewekwa pale kwa leso hizi ni vitu ambazo hao watu wakijiji huwa wanatengeneza hasaa watu wakizee ama wa kitamaduni wa kizamani walikuwa wanaita uchawi.

Chupa moja iliyo na rangi yake nyeupe ikiwa imewekwa pale kwa meza halafu kando yake kuna sindano. halafu katika ile chupa pia kuna maandishi ambayo yameandikwa Measles, Mumps, Rubella .

Mwanamke mmoja ambaye anasimama mbele ya bao nyeusi, alafu tena pale kuna mwanamke mwingine ameketi pale mbele alafu kama kuna watu wakiwa nyuma yake wakimsikiza.

Chupa hili kwa rangi yake nyeupe, ikiwa pale chini alafu hapa tena kuna dawa. Hizi dawa hasa huwa inatumika. Alafu kwa kuna maadhishi ambayo inasema Vitamin D 100AU .

Boxy ile moja ambayo iko kando iliyo na maandishi, kando yake kuna chupa tatu, chupa hizi zote zikiwa na maandishi hapo mbele yake inayo orodha ambayo mtu anaweza kufuatilia kabla azitumie dawa hizo.

Kumekuwa na mlipuko wa moto. Kuna magari ambao wamepata ajali ikachomeka. Watu wamekimbia pale ili kuona ama kushuhudia kile ambacho kimetokea pale.

Mwanamke mmoja ambaye ameshika mtoto halafu matiti yake iko nje, huyo mama akiwa amempeleka mtoto wake afanyiwe chanjo, kando yake kuna daktari mwiislamu akiwa anamfanyia chanjo huyo mtoto kupitia mguu yake.

Mwanamke mmoja daktari akiwa pale akiinama alafu kuna mwanamke mmoja mja mzito amelala akiangalia juu huyu daktari anatumia huyu mama kama mfano kwa wanawake wengine wajawazito ambao wameketi pale kwa viti.

Wanaume wawili wakiwa pale katika kitanda. Kuna mmoja ambaye amelala alafu pale kando kuna mwingine ambaye amekaa kama ameshika kichwani mwake. Katikati kuna mashini alafu kuna vitu tofauti tofauti.

Mwanamke mmoja ambaye ameleta mtoto wake pale hospitali hili aweze kuchanjwa. Daktari akiwa anachanja mtoto akiwa anampea dawa kwa mdomo. Huyu mwanamke amevalia kofia lake nyekundu alafu daktari pia amevaa sharti lake jeupe.

Hizi ni kitamaduni ama vifaa ambazo hutumika pale. Hizi ambazo watu wa kijiji huwa wanatumia pale wanatengeneza alafu wanaipaka rangi ing'arishe wana decorate alafu wapeleke soko ili waweze kuuza.

Mwanaume moja ambaye uenda ni mgonjwa akiwa amelazwa pale katika hiyo kitanda, alafu kando yake kuna daktari akiwa anamsaidia huyu mwanaume aingie katika hiyo mashine, uenda ni mgonjwa.

Msichana mmoja akiwa pale daktari amevaa nguo zake za kazi, sare. Yeye ameshika sindano alafu akiwa anatoa dawa kutoka hio chupa kueda sindano. Pale nyuma yake tena kuna watu.

Mwanamke mmoja, akiwa ameinama, akiosha mikono yake, kwa izo maji, maji haya yakiwa yamekuja kwa wingi, yeye amefurahi na amefunga kofia yake, na kitu ile ki.

Wanawake hawa wawili, wote wamevaa koti yao nyeupe. Alafu pale kando kuna polisi ama askari ambaye amevaa nguo yake ya kazi. Huyu mmoja akiwa anaosha mkono, alafu mwingine kama amesimama.

Dakitari hawa wawili wote wakilete watoto wadogo, alafu wote watoto hawa wamefungwa na leso nyeupe. Kando Kuna mama moja ambaye ameketi katika kitanda, uenda huyu mama maetoka kuzaa hawa watoto pacha.

Mikono miwili ambayo imebatiana ikiwa na povu huenda huyu alikua akiosha mikono yake akitumia sabuni ilikuhakikisha kuwa ni safi.

Kina mama hawa wawili wakiwa wameketi katika kitanda iliyo pale corner . Juu yake kuna manguo ambayo yamefugwa kwa kamba, alafu hapa kuna televisheni moja Kwa rangi yake nyeusi.

Mwanamke mmoja ambaye anatoa tembe katika hiyo chupa hii chupa ikiwa ndani yake kuna dawa chupa kwa rangi yake nyeupe lakini kuna maandishi hapo mbele imeandikwa mutrition .

Mwanamke mmoja ambaye amevaa leso yake nyeupe akiwa pale amesimama huku akiwa pale anatoa damu dawa kutumia sindano kutoa dawa kwa hiyo chupa alafu pale kando kuna mwanamke mwingine ameketi.

Wanawake wawili. Mmoja akiwa nyuma yake kama amevaa koti lake ya hospitali nyeupe, na amevaa tena glovu na akafunga kichwa, alafu mbele yake huenda ni mgonjwa amekuja pale hospitali.

Boxi moja kwa rangi yake nyekundu alafu pale kuna dawa kwa boxi. Isi ni dawa ambazo ziko kwa meza ambazo hasa hutumiwa kuchanja watoto ili uweze kuzuia magonjwa ya baadaye na pia iwapee afya na ngozi mzuri.

Hizi ni dawa ambazo hasa, huwa inatumika kuchanja watu. Pale kuna chupa ambaye iko kwa meza inatumika kuchanja alafu kando yake kuna sindano dawa ambazo zinatumika kuchanja watoto waliyo na miaka kumi na kurudi chini, ili kuzuia magonjwa ya baadaye.

Barabara hii ikiwa imeporomoka sababu ya maji mingi. Pale katikati ya barabara kuna watu wengi, kuna wanaume ambao wamevaa sare tofauti tofauti wakiwa pale kushuhudia kile kilichotendeka.

Mwanamke huyu ambaye ameketi pale juu ya kitanda. Kando yake kuna kijana ambaye amevaa shati lake nyeusi kama ameshika mtoto. Huyo mtoto ni mdogo huenda ametoka kuzaliwa.

Mwanamke huyu ameleta mtoto wake hospitali ili apewe chanjo, huyu mwanamke ameketi kwa kiti alafu akashika mtoto. Kuna daktari pia ameinama akiwa anapea mtoto chanjo kupitia mkono ya huyo mtoto.

Mfuko hii kwa rangi yake nyeupe ikiwa pale ndani Kuna mtungi tatu , zikiwepo pale ni mtungi za dawa , hapo ndani Kuna sindano , hasa ambazo zimepangwa .

Chupa hili ambayo mbele yake kuna maandishi ambayo yameandikwa iron plus alafu ndani ya hii chupa kuna dawa hasa hii dawa huwa inatumika kukulwa na daktari ambaye ako na damu kidogo mwili.

Mwanamke huyu ambaye amevaa koti lake la kazi akiwa ameshika sindano na dawa alafu kando yake kuna mwanamke mmoja amebeba mtoto huenda anataka kumchanja huyo mtoto.

Chupa hii kwa rangi yake nyeupe alafu kifuniko yake nyekundu, ikiwa iko na maandishi hapa mbele. Hii chupa hasa huwa inatumika pale ambapo umekosana damu katika mwili yako.

Mwanamke huyu akiwa katikati ya nyumba la watoto, akiwa anabadilisha hiyo nguo mtoto ako ndani mdogo, juu ya hii ya hii kuna besheni ya rangi nyekundu.

Hapa ni chumba la oparesheni ambapo kuna wanaume watatu wakifanya oparesheni kama wamevaa sare zao za kazi. Pale katikati kuna mgonjwa ambaye huenda anafanyiwa oparesheni katika mguu wake.

Wanawake hawa watatu wamevaa sare yake nyeupe, alafu kando yao kuna mwanamke moja huenda ako na shida ya maskio huwa sababu hawa madaktari wanamjaribu ama wanamsaidia kumtibu hiyo ugonjwa.

Mwanamke mmoja ambaye ameketi pale, alafu kando yake kuna daktari ambaye amevaa koti lake nyeupe, akiwa anampea huyu mwanamke chanjo kupitia mkono. Huyu daktari akiwa ameinama alafu kando yake pia kuna watu wengine.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa nguo lake refu kutoka kichwa hadi mguu alafu kwa mkono ameweka glovu zake nyeupe alafu tena ameshika mtungi mbili iliyo kwa rangi tofauti tofauti.

Wanawake hawa wawili, ambao wanapiga gumzo. Pale kuna mmoja ambaye ameketi, alafu mwingine akiwa daktari kama ameshika karatasi, wakiongea ama wakipiga gumzo na mgonjwa.

Watu wengi wamekuja hasa na mitungi mingi, pa pale ni pa kuchota maji kuna alafu hapa ni kumekauka manake imechukua muda kukinyesha, pale kuna whilibaro ambao wanatumia ili kuskuma maji haya.

Chupa hili ikiwa moja alafu ndani yake kuna dawa. Hii chupa ambayo mbele yake kuna maandishi ambayo imeandikwa ni chamed iron . Hizi dawa hasa hutumika ili kuongeza damu mwili.

Mwanamume mmoja ambaye amevaa shati lake nyeupe akiwa pale katikati la shamba alafu amebeba mzigo, akiwa anaosha ama akiwa anaspray ili kuhakikisha kuwa uchafu yoyote imetoka pale katika matunda haya.

Daktari huyu akiwa amevaa koti lake la kazi kama ameshika sindano na chupa akiwa anatoa dawa ili aweze kuchanja, ueda anataka kuchanja mtoto hapo hospitali.

Wanawake hawa wawili, mmoja akiwa ameshika spika, wakiwa wametembea katika jamii ama duka. Pale kando kuna mama mmoja ambaye amesimama mbele ya duka.

Mama mmoja ambaye ako na shida ya meno ameenda hospitali yeye amekaa pale kwa kiti akiwa ameangalia juu ambapo kuna daktari mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa amefungua mdomo huyo mama ili aangalie tatizo ni gani.

Kumekuwa na mfuriko wa maji.

Mtoto msichana na mvulana wote wakiwa wameinama mbele ya hiyo chupa wakiosha mkono yao, mbele yao ni shule ama ni hospitali, hao wanaosha mkono yao wakitumia sabuni ili kutoa uchafu.

Hawa huku ni wanafunzi ama wanasayansi ambao wamevaa sare zilizofuatana. Wamevaa koti nyeupe, wote wakifanya sayansi ama utafiti ya madawa tafauti tafauti.

Hapa ni fundi ambaye anaitengenesa madirisha ya hii chumba.

Daktari huyu mmoja ambaye amesimama katikati ya kitanda katika hospitali, amevaa koti lake nyeupe, akiwa ameshikilia tumbo. Anawaelezea daktari wenzake ama kuelimisha jinsi ya kufanya kazi.

Hizi ni dawa ambayo haswa humpea mtu aliye mgonjwa ili kumpea afya mzuri ama kumpea nguvu iliyofaa. Hapa hii dawa haswa daktari huwa anaelimisha mgonjwa jinsi ya kukuula hizi.

Hapa ni hosipitali ama dispesanry, hapa kuna baba moja masai ambaye amekuja ili atibiwe ama apigwe sindando na dakitari hapa amekaa kiti lake huku dakitari akiwa hapa akimpelekea dawa

Kumekuwa na mfuriko ama kumenyesha sana hadi maji kumejaa katikati ya barabara. Kumeharibu, kumenyesha mingi na kumeleta maji mingi katikati ya barabara. Hapa naona mbaba mmoja akiwa na pikipiki yake, akiing'ang'ania akijaribu kukuondoka. Pale tena kuna gari ambayo inakuja na tena biashara ya watu imeharibika sababu ya mvua.

Mtoto ametoka kuzaliwa, alafu hapa kuna daktari ambaye anamsaidia huyo mtoto kuvalisha. Yeye amefunga huyo mtoto na leso iliyake vizuri ili mtoto asikue na baridi na aweze kupelekea mamake huyu mtoto.

Kumekua na mfuriko wa maji. Hawa ni watu wa jamii ama vijiji ambavyo kumekua na mafuriko ya maji imeharibu mali zao ama nyumba zao. Wanatumia meli ili kuhama ama waende wakazitafute mahali wanapokaa.

Huyu ni kiongozi. Kiongozi huyu ametoka kuwajengea watu ama kijiji ama jamii chumba la kuchota maji hapa wanaenda na mzungu wanaenda kufungua ama kukata ili ianzishwe kutumika rasmi.

Mama amekuja akiwa amemleta mtoto wake katika hospitali ,mtoto ameshikwa na mama na daktari ambaye amevaa koti lake nyeupe ,amemshika sidano ili kumdunga mtoto.

Hii ni nchi ambayo kumekuwa na shida na mvua. Hapa wameitenga chumba ya serikali kuwa wameitenga chumba alafu akaleta maji kutumia paipu. Hawa wamama wamekuja na mtungi yao ili kuchota maji ambayo wangehitaji kwa nyumba.

Kuna mama hapa mjamzito huyu mama amelazwa akiangalia juu alafu kuna wenye kumsaidia akiwa ameshika tumbo lake akionyesha alafu kuna mama pale wamekaa pale akiambiwa ama akielimishwa jinsi ya kuzaa.

Huyu ni daktari ambaye anapima dawa pale hospitali, ameshika yeye dawa ili aweke sindano ampee mgonjwa, yeye amevaa koti lake nyeupe akiwa amefunga tena mdomo lake na.

Hapa ni chumba ya watoto wadogo ambayo wametoka kuzaliwa wakiwa na kilo chini. Hii chumba hasa huwasaidia watoto ili kupea dawa ambacho inasaidia kuongeza kilo na tena chakula na tena wakuwe na afya nzuri wakikua.

Hizi ni mali. Watu wa kijiji ama wamama hasa hutumika vitu za kimaasai ili waweze kutumia hizi vitu za kimaasai waweze wakauza pale dukani ama soko.

Hapa ni kisima, kisima hii kuna maji kuna wamama wawili ambao wamekuja na mitungi zao ili kuchukua maji. Mama moja ameingia ndani ya kisima ili kuchota maji na kueka mtungi ila mama mwingine amekaa pale juu ili kumsaidia kushika hiyo mitungi kubeba.

Hawa ni wanafunzi wa shule, wanafunzi hawa wakiwa wanaosha mikono zao kwenye hapa, wao wakiwa wametoka chumba ndogo ama wakiwa wanaelekea kukula chamcha ndo wanaosha mkono hapa kwanza na sabuni.

Dakatari huyu ametoka kumzalia mama mtoto. Huyu ni mtoto ametoka kuzaliwa akiwa analia na daktari anamsaidia huyo mtoto akiwa amemshika na amemfunga na leso ili kumpelekea mamake.

Kumekuwa na mafuriko na kumenyesha sana, kumenyesha sana kumeharibu mali ya jamii na tena hii maji ikiwa mingi imeingia manyumba zao, ikiingia manyumba zao itaharibu vitu za nyumba na tena pia inaweza leta ajali.

Hizi ni dawa, dawa hizi hasa huwa unaimeza ukiwa unaskia maumivu ama ukiwa huna afya kwa mwili, hizi dawa huwa inasaidia kuipea mwili nguvu ama tena hizi dawa huwa inasaidia kuugua maugonjwa mbalimbali uliokuwa nayo kwenye mwili.

Hapa ni hosiptali ambapo wamama wajamzito hukuja ili kusaidiwa wanapotaka kuzaa watoto wao, hapa kuna daktari wawili ambao wamesimama mbele ya huyu mama wakiwa wakitayarisha kumsaidia huyu mama, Halafu pale kuna televisheni ambayo imesimamishwa na huyu mbaba.

Hizi ni dawa ambazo hasa upatikana katika jamii ama kijiji, pale wamama ama wazee wa kitambo utengenza wakitumia miti kwa msituni, wanachukua miti msituni wanachemsha alafu wanatengeneza nazo hizi dawa.

Hizi ni dawa ambazo hasa sana sanaa unapea mtoto ama watoto waliokua na miaka kumi na kurudi chini. Hasa unapea mtoto ili kuepuka magonjwa ya baadae ama tena inampea afya nzuri kwa mtoto.

Wanaume wawili ambao wanaondoka baada ya kuleta hii ng'ombe ambayo imekufa sababu ya kutokuwa na maji, huenda hapa hakukuwa na maji ,kumekuwa na kiangazi mingi na kumekauka.

Hapa kuna boksi tatu, hizi boksi hiwa ni ya dawa, alafu katikati kuna chupa la dawa, alafu kando tena kuna sindano, hizi ni dawa ambazo huwa wanazipea mtu ili kuondoa maumivu ya mwili.

Mama akiwa ameleta mtoto wake katika chanja. Kuna daktari mmoja akiwa ameinama ili aweze kumpea mtoto chanjo. Halafu pale tena kuna madaktari wenzake wakiwa pale wakipiga picha wakati mtoto anapewa chanjo.

Mwanaume huyu mmoja akiwa amevaa koti lake nyeupe. Akiwa akiwa katikati ya nyuma ya barabara alafu pale kuna kibakabati. Yeye akiwa ameshika mashine. Huenda anatuonyesha alafu ameshika mashine ambayo inatoa pofu kwa rangi yake nyekundu. Ukiwa akisafisha ama kuhakikisha hakuna kuwa hakuna.

Mama nyanya akiwa pale amekaa kwa kiti halafu daktari akiwa anataka kumpea chanjo katika mkono yake kama ametowanisha shati lake, halafu kando kuna watu wamepanga laini wakingoja pia kupwea chanjo.

Hizi ni tamaduni za kijamii ama hasa vitu ambazo watu huwa wanatengeneza pale. Hapa wameweka vitu za kitamaduni ama wameweka dawa ambazo wamezitafuta, wamezikusanya pale msituni.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa shati lake nyeupe akiwa amesimama pale katika duka la dawa. Yeye anazipanga hizo dawa vizuri katika, katika duka lake.

Hizi ni vitu za kitamaduni ambazo haswa huwa wameitengeneza, wakai decorate wakaipaka rangi hadi ile kunapovutia, halafu aweze kuuza pale sokoni.

Hapa kuna wafanyikazi waliovaa sare zinazofanana wakiwa wameshika mzigo wakiwa tayari kwenda mahali kufanya kazi, wote wamebeba mfuko mgongoni mwao.

Mwanamke mmoja akiwa pale ameinama, alafu ameeka mtungi yake juu ya karai mbili, yeye akiwa anachota kwa tanki, ambayo ni nyeupe, alafu pale kuna kifuli inamaanisha kuwa hii paipu wanaifunga.

Mwanaume kuna mwanaume mmoja ambaye amekaa kwa kiti. Huenda yeye ni daktari amevaa koti lake nyeupe. Alafu kando yake kuna mama mmoja ama msichana mmoja akiwa ameingia katika hiyo mashine. Huenda amekuwa na tatizo la macho ndio maana amekuja ili kusaidiwa.

Kuna mama mmoja ambaye amelala katika kitanda akiwa ameangalia juu kama amefungua mdomo, halafu kando yake kuna daktari ambaye amevaa nguo lake akiwa anamwangalilia tatizo la meno na huyo mgonjwa huenda amekuwa na tatizo la meno sana.